Daktari wa meno akimuhudumia mgonjwa aliyekaa kwenye kiti na kulegeza kiti chake kwa nyuma akiwa amefungua kinywa tayari kwa matibabu. Daktari huyu amevaa mavazi maalumu ya kinga na anatumia mashine za kisasa kuwakilisha huduma bora na kwa wakati.

Taka zimekusanywa na kuchomwa moto sehemu ya wazi zikitoa moshi mweupe unaopaa juu ingawa ni njia ya kupunguza taka; kuchoma hovyo kunaweza kuchafua hali ya hewa na kuharibu afya ya watu wanaoishi karibu; uchangiaji na uchomaji salama ni muhimu kwa afya na mazingira.

Mvua kubwa imenyesha na kusababisha mafuriko makubwa barabarani, ambapo maji yamejaa hadi kufunika sehemu za barabara, huku watu wachache wakijaribu kupita pembezoni karibu na ukuta, na mmoja wao amezama kwenye shimo lililojificha chini ya maji, na mwengine akijitahidi kumsaidia kutoka.

Wanafunzi wa shule waliovalia sare nzuri za kijani wakiwa wanapanda miti michanga katika ardhi isiyo na miti, wakiwa wanatekeleza sekta ya kupanda miti kwa ajili ya kutunza mazingira na kuboresha afya za binadamu na mifugo.

Mashine kubwa inamwaga taka ngumu za viwandani kwenye eneo maalumu la uchakataji. Taka hizi ni za plastiki na karatasi zinazochanika, na zinamiminwa pamoja na maji mengi, huku mazingira ya ndani ya jengo yakidhihirisha kuwa ni kituo cha usindikaji taka, ambacho ni sehemu muhimu ya usafishaji wa mazingira na usimamizi wa taka.

Mikono ya watu waliopanda mche mdogo ardhini wenye unyevu kuonyesha jitihada za kuhifadhi mazingira na kupambana na uharibifu wa asili, wakishiriki kampeni za kijamii za upandaji miti kwa ajili ya kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi.

Korido ndefu yenye sakafu ya rangi nyekundu inayong’aa kwa usafi, ikiwa na ukimya na utulivu, taa za ukutani zikiangaza kwa upole. Mazingira haya ya ndani ya hospitali yanaonesha umakini katika usafi, mpangilio mzuri wa huduma na utulivu unaomsaidia mgonjwa kupumzika.

Mtaalamu wa afya wa jinsia ya kiume mwenye muonekano nadhifu, amesimama akiwa amevalia koti jeupe na safi la kitaalamu, akiwa anatoa huduma kwa mgonjwa aliyesimama mbele yake huku akionesha weledi na huruma akiwakilisha hali ya nidhamu katika sekta ya afya.

Wataalamu wa afya wa jinsia tofauti wenye muonekano wa kuvutia na nadhifu wamesimama na wengine wamekaa wakiwa wamevalia sare zao maalumu za kitaalamu, wakiwa tayari kutoa huduma kwa weledi na huruma wakiwakilisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Ndani ya chumba cha upasuaji chenye wahudumu na wataalamu wa afya wakifanya upasuaji kwa makini, huku wakitumia mashine za kisasa na wakiwa wamevaa mavazi ya kijani, kwa ajili ya kujikinga kuhakikisha usalama wa mgonjwa na ubora wa huduma.

Mtaalamu wa afya ya jinsia ya kiume mwenye muonekano wa kuvutia na mtanashati amesimama akiwa amevalia koti safi jeupe la kitaalamu, akiwa tayari kutoa huduma kwa waridi na huruma akiwamilisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Katika wodi wanayolazwa watoto, mtaalam wa afya alievalia koti jeupe na kiziba uso, akiendelea kumpima mtoto aliyepo kitandani pamoja na mama yake kuhakikisha amepata matibabu na nafuu katika huduma aliyopata hapo hospitalini.

Chumba cha upasuaji cheye wahudumu na wataalamu wa afya wakifanya upasuaji kwa makini, huku wakitumia mashine za kisasa na wakiwa wamevaa mavazi ya kijani kwa ajili ya kujikinga kuhakikisha usalama wa mgonjwa na ubora wa huduma.

Mtaalamu wa afya ya jinsi ya kike mwenye muonekano wa kuvutia na mtanashati amesimama akiwa amevaa koti la rangi jeupe huku akimhudumia mwanamke aliyelala kitandani wakiwa wanaangalia kwenye runinga. Anatoa huduma hii kwa huruma na weledi akiwakilisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Mtoto mdogo anabembea kwenye mashine maalumu ya kupimia uzito katika mazingira safi ya hospitali, kupima uzito wa mtoto ni hatua muhimu kwa kufatilia ukuaji wake kugundua mapema dalili za utapiamlo au uzito kupita kiasi, na kuhakikisha anapata lishe na huduma sitahiki kwa maendeleo bora ya afya yake.

Wazazi wa jinsia tofauti wakike na wakiume huku walioshika watoto wadogo wamekaa mbele kabisa wakiwa katika mkutano maalum wakiendela kujifunza namna ya kuwalea watoto wadogo na kukabiliana na afya zao, huku muhudumu akiwapitia mmoja mmoja na kuwasaidia walipo kaa.

Mtoa huduma wa afya ya jamii akimchoma mtoto sindano ya paja kama chanjo, huku akiwa ameketi kwa utulivu na watu wengine wakisubiri huduma kwa tahadhari na utaratibu wakiwa wamesimama pembeni wakisubiria zamu yao.

Mtoa huduma ya afya katika jamii, akitoa chanjo ya vidonge kwa watu waliosimama mbele yake na kusubiri huduma hiyo. Huduma hii ni muhimu katika jamii, kwani hukinga watu kutokana na magonjwa ya mlipuko au yanayotarajiwa kulipuka, yanayokuja kuvamia jamii.

Mmea mdogo ulioshikiliwa, ni mfano wa dawa za mitishamba unaotumika kutengeneza dawa zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili, na salama kwenye mwili wa binadamu, hasa katika jamii nyingi zenye desturi ya kiafrika.

Majani na mbegu mbalimbali za mimea ni mfano wa dawa za miti shamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii, nikutokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba ya afya.

Kifungashio maalumu chenye maandishi "Posevera" ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi, zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi ya tiba ya asili.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

Mmea wa asili umestawi vizuri katika ardhi, hutumika kutengeneza dawa za mitishamba na kutibu maradhi mbalimbali, kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu hasa katika jamii nyingi za Kiafrika.

Chupa ndogo ya rangi nyeusi imeshikiliwa mkononi na mtu ikiwa na maandishi Lavenda juu yake ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba asili.

Vidonge vidogo vya rangi ya kijani, vikiwa vimemwaga juu ya meza kutoka Katika kijiko cha plastiki. Ni mfano wa dawa za miti shamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba za asili.